Mandhari ya kijiji yanayojumuisha mashamba ya mikomba na mimea mirefu. Kwenye upande wa kushoto kuna nyasi ndefu. Na kati kwenye rundo ya udongo nyekundu uliolimwa. Migomba midogo imemea kute shambani. Ikiwa na majani mapana na ya kijani kibichi.

Mwanamke anayefanya kazi katika kiwanda cha maziwa amevaa koti jeupe ya maabara na kofia lenye nywele ya kijivu akimiminia maziwa kutoka Kwenye chombo kidogo Hadi kwenye chombo kikubwa cha metaliki.

Wanaume wawili wako kwenye shamba wakiosha ngombe watatu. Mmoja alieva shati lenye muundo anatumia brashi ya blue kusugua ngombe wa kahawia. Huku mwingine akishika mpira wa maji akinyunyuzia ngombe maji.

Mwanamke amesimama karibu na rondo la migomba la ndizi ambayo bado haijakomaa. Amevaa gauni ya rangi ya kahawia na anashika kisiki cha ndizi. Anatazama upande wa kulia huku wakitabasamu. Nyuma yake kuna migomba mingine na miti mingine ya kijani kibichi.

Kuna mwanaume mzee, aliyesimama katikati ya miti na migomba na ameshikilia au amechungusha jani lililokauka kwa mmea wa ndizi. Mikono yake miwili, inashikilia jani hilo. Nyuma yake, kuna majani mengine ya mimea au ndizi na mazingira ya kijani kibichi.

Runu la ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa zimewekwa pamoja, ndizi hizi bado ni za kijani na zinaonekana kua zimevunwa hivi karibuni, ndizi hizi zimewekwa mahali fulani labda katika soko au shamba.

Tunaonyeshwa rundo la ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa zimetundiwa kwenye mimea ya ndizi . Rundo hilo ni kubwa na lina ndizi nyingi za rangi ya kijani . Majani makubwa ya kijani kibichi ya mmea wa ndizi yaonekana nyuma na kuzunguka rundo hilo.

Bidhaa ya unga mweupe inasafirishwa kwenye miganda na kusafiri ndani ya kiwanda. Unga huu umetoka kwenye boma la fedha na unatiririka kuelekea sehemu nyingine. Kuna baadhi ya unga uliotawanyika kwenye maganda.

Kuna ngombe mweupe na madoa meusi aki kamuliwa maziwa kwa kutoka mashine ya kisasa, ngombe huyu amefungwa kwa kamba chenye eneo maalum ya kukamulia lenye uzio wa chuma na kuta za zege.

Kuna miti ya migomba yenye machani yaliyo kauka na mengine bado ni ya kijani ,majani mengi yameanza kubadilisha rangi kutoka kijani kuwa kahawia na ya ning'inia chini.

Kuna kikundi cha wataaluma la viongozi wengine wao wamevaa makoti meupe na kofia nyeupe wakitazama mwanamke aliyevaa shati ya pinki akifanya onyesho, mwanamke huyu ameshikilia kifaa chenye nja ndefu.

Inaonyesha kima au ziagi mbichi ilioganda ndani ya chombo cha chuma cha pua, kima hicho kina rangi nyeupe iliokoza na kina chenye rangi ya jano juu yake ambacho kinaonekana kama ziagi iliogeuka na maziwa ya mtingi.

Wateja kadhaa wamesimama mbele ya duka wakisubiri kuhudumiwa . Kuna ishara ndogo ya Destiny Dairies Milk ATM juu ya mlango wa duka na vyombo vya maziwa vilivyotengenezwa kwa plastiki ya njano vimepangwa kando.

Mwanamume ameshikilia ndizi mbili, moja imemenywa na ingine bado haijemenywa. Anakaa kwenye meza na anatabasamu akiwa amevalia shati lenye muundo wa kijani na nyeupe. Mbele yake kuna chungu cha buluu na rundo la ndizi mbichi kwenye meza.

Kuna Shamba la mahindi lenye mimea michache iliyopandwa Kwa mistari . Mimea hiyo ni ya kijani kibichi na bado ni changa ardhi ya chini ya mahindi ni ya kahawia na kuna nyasi chache za kijani kibichi.

Shamba kubwa lenye migomba midogo iliyopandwa katika mistari mirefu. Udongo uliolimwa wa rangi ya kahawia unaonekana kati ya migomba. Majani ya migomba bado yamechanga na yenye rangi ya kijani kibichi. Nyuma ya shamba kuna miti na anga yenye mwanga.

Tundu la ndizi nne zilizoiva vizuri , ndizi hizi ina rangi ya majani inazikoza na kuna sehemu nyeusi kwenye ncha yake zimeanganishwa pamoja na kwenye shina moja zimepangwa upande mmoja .

Kifungu hiki kina rundo la ndizi mbichi zilizojaa zikiwa zimetolewa kutoka kwenye miti. Zimepangwa juu ya ardhi na baadhi zimefunikwa kwa nyasi zikionyesha uvunaji wa ndizi. Nyuma yao kina miti na majani.

Ardhi yenye udongo mwekundu uliolimwa inatenganisha eneo la shamba lenye mimea na nyasi ndefu. Kwenye upande wa kushoto wa shamba kuna mijoba mikubwa na kulia kuna mimea mingine ya shamba iliyopandwa. Miti mikubwa na vichaka vya kijani kibichi vinaonekana nyuma.

Mfugaji amevaa koti ya manjano na kofia la njano, ananyunyuzia dawa ngombe mweusi na mweupe, anashika kifaa cha kunyunyuzia mkononi huku akiwa amebeba mfuko wa kunyunyuzia mgongoni.

Kuna wanawake watatu wakiandaa chakula nje ya nyumba ya udongo, mwanamke mmoja ameketi chini akipika chakula na kuweka kwenye bakuli ndogo .wanawake wengine wawili wamesimama karibu naye.

Kuna mkulima amevalia kofia ya samawati ,akikamua ngombe wa rangi nyeusi na madoa nyeupe. Mkulima huyu amepiga koti na kushika chombo ya rangi ya fedha ili kukamua maziwa . Maziwa yanaonekana yakitoka kwenye chuchu za ngombe na kuingiza kwenye chombo.